Kituo cha umeme cha usambazaji kinatoa moshi mweupe. Katika eneo hilo, hakuna mti inayokua ikionyesha mazingira yaliyoharibika au yasiyofaa kwa ukuaji wa mimea.

Kiwanda kilicho mbali kinaonyesha kutoa moshi mzito mweupe unaotoka kwenye chimbo chake cha moshi. Huku, kikiwa kikizungukwa na miti mingi, ikionyesha kuwa kipo katikati ya msitu au eneo lenye miti mingi.

Kiwanda kinachotoa moshi mzito mweupe, unaonekana kutoka mbali. Moshi huu mara nyingi hutokana na uchomaji wa mafuta ya kisukuku, ili kuzalisha umeme kwa kuendesha mitambo ya kiwanda.

Wasichana wawili wa shule waliovaa soksi nyekundu, sketi na sweta pamoja na shati jeupe, wanapanda miti karibu na jengo linaloonekana kama darasani.

Kikundi cha wacheza ngoma za kienyeji, kinafanya maonyesho ya kucheza ngoma za asili. Wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, yanayoakisi utamaduni na historia ya jamii yao.

Watu wamesimama katika mistari mrefu wakiwa wamepanga kwa utaratibu, miongoni mwao na wanawake walioshika watoto wao waliowekwa kwenye leso zilizofungwa vizuri mgongoni zikishikilia watoto hao kwa salama na kwa urahisi.

Mto unaotiririka kando ya makazi duni umechafuka ukiwa na uchafu mwingi unaoonekana kwenye maji na pembezoni mwa mto. Hali hii ni changamoto kubwa kwa usimamizi wa rasilimali za asili na uhifadhi wa mazingira, kwani uchafuzi huu unaharibu viumbe hai wa mto, unakudhuru afya za wakazi wa maeneo jirani na kuathiri ubora wa maji.

Mvulana mmoja anatumia bomba la maji kujaza mitungi, kando yake kuna mto wa maji machafu wenye takataka nyingi ndani yake hali inayohatarisha usafi wa afya kwa watu wanaotegemea chanzo hicho cha maji.

Kundi la ng'ombe linakunywa maji kutoka kwenye bomba lililovunjika. Bomba hili linaweza kusababisha matatizo kama kupoteza maji au kuingia kwa uchafu, jambo ambalo linaweza kuhatarisha afya ya ng'ombe ikiwa maji hayatoshi au yamechafuliwa.

Mwanaume aliyevaa koti la kijani, anamlisha tembo mdogo kwa kutumia chupa ya maziwa. Anashikilia chupa hio kwa makini akihakikisha tezi ya chupa inamfaa tembo, ili asisumbuke wakati wa kunyonya.

Kuna rundo la takataka karibu na makazi duni iliyotengenezwa kwa udongo huku mkondo wa maji machafu ukipita pembeni ya taka hizo. Hali hii inaonyesha chanfmgamoto kubwa ya usimamizi wa taka na uhifadhi wa mazingira katika eneo ya mabanda.

Mtu anakunywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki. Anatumia njia moja ya kunywa maji yaliyohifadhiwa ndani ya mfuko huo, kwa kumimina matone mdomoni. Hata hivyo, maji yaliyohifadhiwa katika mfuko hii, mara nyingi hayana ubora mzuri kwa usafi na yanaweza kuwa na viini vya magonjwa na kiwango kikubwa.

Twiga amejikunja kichwa chake juu ya kizuizi cha mbao, na kuonyesha ulimi wake mrefu unaotumia kwa kuvuna majani kutoka kwenye miti. Twiga mwingine anaoekana nyuma yake, akiwa amesimama pamoja karibu na miti inayozunguka eneo hilo.

Wacheza ngoma za kitamaduni wanacheza huku wakipiga ngoma kwa nguvu na midundo ya muziki wa asili. Wanafunzi waliovaa sare za shule wamekaa nyuma kwenye viti vyao wakitazama kwa makini na shauku.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe ameshika mche wa mmea. Mbele yake kuna shimo lililochibmwa, tayari kwa ajili ya kupanda mmea huo. Nyuma yake wanafunzi wa shule wamesimama wakishuhudia tukio hilo la upandaji mti.

Kundi la tembo watano linaonekana, ambapo wawili wamelala chini wakipumzika, huku watatu wakiwa wamesimama wakiwatazama. Watalii waliopo pembeni wanapiga picha za tukio hilo. Mtu mmoja anatumia koleo kumfunika tembo mdogo kwa mchanga, jambo ambalo linaweza kuwa sehemu ya utunzaji au kulinda tembo huyo mdogo kutokana na jua kali au wadudu.

Maji machafu yanatiririka karibu na nyumba ya matope baada ya mvua kunyesha. Maji haya yamechanganyika na matope na taka yakifanya mazingira kuwa machafu na hatari kiafya kwa wakaazi wa eneo hilo.

Pundamilia wawili wanakula majani kwenye mbuga, huku mbali zaidi mandhari ya jiji inaonekana likiwa na majengo marefu na anga wazi. Mazingira haya yanachanganya uzuri wa asili na maendeleo ya miji.

Watu wamekaa kwenye viti chini ya hema , huku mashoka yakiwa yameegemezwa kwenye meza na mwanamke mmoja akizungumza kupitia kipazasauti. Tukio hili linaashiria shughuli ya uifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia kama vile uzinduzi wa kampeni ya upandaji miti au shughuli nyingine ya kijamii inayolenga kulinda na kuboresha mazingira .

Mwanaume aliyevaa suruali nyeupe, amesimama mbele ya nyumba ya udongo lenye paa la nyasi. Nyumba hiyo ina muonekano wa jadi, ukionyesha ukuta wa udongo wenye rangi ya asili na paa la muundo wa kitamaduni.

Watu wanasherehekea kwa kuonyesha tamaduni ya asili katika hafla ya kuhifadhi mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili. Baadhi yao wanacheza ngoma za jadi huku wengine wakifanya maonyesho ya mbinu za ujasiri na uhodari wa mchezo wa majaribio.

Mtu mmoja anajaza maji kwenye mitungi iliyoko kwenye gari la mkokoteni. Mchakato huo wa kujaza mitungi inahusiana na upatikanaji wa maji safi kwa matumizi ya nyumbani au biashara, ambapo watu hutumia mitungi ili kuhifadhi maji wanayopata kutoka vyanzo kama visima au vituo vya maji.

Mwanamke anakusanya makusanyo ya karatasi za plastiki zilizokusanywa kwando ya mto. Kitendo hiki kinaonyesha juhudi za kuhifadhi mazingira na usimamizi bora wa rasilimali asilia kwa kupunguza uchafu wa mito na mazingira ya asili. Kupambana na taka za plastiki, ni hatua muhimu katika kulinda viumbe hai na kuhakikisha mazingira safi endelevu kwa vizazi vijavyo.

Kundi la faru mweusi na mweupe lenye nyara nne, inaonekana kwenye uwanja. Mmoja wa faru hao anakula majani, wakati wengine watatu wamesimama tu. Mbali kidogo, picha ya mji inaonekana ikionyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na miji.

Wanaume watatu wanaskuma gari la mkokoteni lililojaa mizigo njiani kwenye barabara yenye vumbi. Hali hii inaonyesha juhudi za pamoja za kubeba mizigo mikubwa kwa kutumia nguvu za binadamu katika mazingira yenye changamoto za barabara.

Wanyama wa porini wanakula majani katika bustani ya jiji. Wanafurahia chakula chao kwa utulivu huku mandhari ya jiji ikiwa mbali. Hali hii inaonyesha mchanganyiko wa maisha ya asili na ya miji.

Kuna nyumba za udongo na nyumba zilizojengwa kwa mabati zikiwa zimathirika na mafuriko .Mafuriko hayo yamesababisha mkondo wa maji unaofanana na mto kupitaa karibu na nyumba hizo.

Kundi la wanaume wanne wamesimama kando nyuma iliyojegwa kwa mabati .Pembeni yao kuna jengo lililoporomoka ambapo baadhi zake zimeharimbika .Wanaume wawili wanajishugulisha na kuondoa misumari kwenye mbao za jengo hilo lililoporomoka.

Mwanamke anaweka na kufunika mmea kwenye shimo lililochimbwa ardhini akifanya kazi ya kupanda na kuhifadhi mimea huo. Wakati huo, wanaume wawili waliovaa suti wanasimama kando wakitazama kwa makini.

Maakazi ya makanda katika mtaa huu, imejengwa kwa kutumia mabati ya chuma iliokauka na kuharibika ambayo hutumika kama ukuta na paa za nyumba hizi.

Mto wenye maji machafu unaotiririka kabla ya nyumba zilizojengwa kwa mabati unaonyesha changamoto kubwa ya uchafuzi wa maji katika maeneo ya makazi ya miji au vijijini ,maji haya machafu yanaweza kuwa na vumbi, taka na uchafu wa kemikali.

Kondakta, akiwa ameshika bango lenye majina ya vituo na kiasi cha ada, amesimama kando ya basi ili abiria wapande. Pia, amevaa shati la rangi ya kijani nyepesi na sare ya kazi.

Kuna msongamano wa watu wengi katika jiji kuu la Nairobi hasa katika jumba linalojulikana kama Archives. Magari ya kibinafsi yanapita kwenye barabara kuu, huku watembea njia wakivuka barabara. Vilevile kuna maafisa wa trafiki.

Kwenye barabara kuna aina mbali mbali za magari yanayotumika kusafiri, ikiwemo lori, pikipiki na magari madogo. Lori hutumika kusafirisha mizigo na mara nyingine pia abiria. Pikipiki hutumika kwa safari ya haraka na magari madogo yanatumika kwa usafiri wa watu binafsi au kwa huduma za usafiri wa umma.

Basi jeupe limeegeshwa likiwa na bango lililowekwa kando ya mlango wake linaloonyesha majina ya vituo vya usafiri. Kando ya basi, kuna mzigo uliowekwa kwenye gunia unaoonekana kuwa ni mzigo wa abiria au bidhaa zinazobebwa kwa safari.

Kuna usafiri wa umma unaojumuisha mabasi na matatu nyingi kwa msongamano barabarani. Mabasi makubwa yanayosafirisha abiria wengi huku matatu ambazo ni magari madogo ya usafiri wa kawaida zikisafirisha watu wachache kulingana na basi kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Basi zimesimama katika chuo cha usafiri huku makadarasi wakishikilia mabango yenye taarifa za bei za tiketi nambari za hatua za usafiri. Mabango haya yanawasaidia abiria kuelewa gharama za safari na hatua wanazotakiwa kupanda au kushuka.

Basi limeegeshwa kando ya barabara huku bango lenye majina ya vituo vya safari likishikiliwa kwenye uzio wa jengo lililoko karibu nalo. Bango hilo limewekwa wazi ili kuwasaidia abiria kujua njia na vituo vya basi kabla ya kuingia.

Watu wanapanda mabasi huku madereva wa mabasi wakishikilia bango yenye nambari ya vituo ili kuelekeza abiria kuhusu basi gani la kupanda kulingana na sehemu wanayotaka kufika.

Wahudumu wa mabasi, wanawahamasisha na kuwasihi abiria kupanda kwenye matatu kwa haraka, ili safari ianze kwa wakati. Wanatumia bango lenye nambari za vituo, na sauti zao, kuwafahamisha abiria kuhusu njia, na vituo vya matatu.

Basi lenye bango lililowekwa kando ya mlango wake linaonyesha taarifa kama nambari ya kituo. Bango hili huwa na umuhimu mkubwa katika kuwajulisha abiria kuhusu njia au huduma zinazotolewa na basi hilo. Kando ya basi hilo kuna pikipiki imeegeshwa, jambo linaloonyesha ushawishi wa usafiri mseto katika eneo hilo.

Matatu Moja ina bango inalo onyesha majina ya vituo pamoja na kiasi cha ada kinachotakiwa kulipwa na abiria. Bango hili hutumika kuwasaidia abiria kuelewa njia, ya usafiri na gharama zake, na ni sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma .

Kondakta anashikilia bango linaloonyesha majina ya vituo pamoja na kiasi cha ada kinachotakiwa kulipwa na abiria. Bango hili hutumika kuwasaidia abiria kuelewa njia ya usafiri na gharama zake na mara nyingi huwekwa wazi ili kurahisisha mawasiliano.

Barabara ina magari ya abiria kama mabasi, na magari ya kibinfsi huku watu wa miguu wakivuka barabara kwa makini katika sehemu zilizotengwa kwa ajili ya watembea kwa miguu. Polisi wa trafiki wanasimama kando ya barabara wakidhibiti na kusimamia usalama wa barabara.

Basi limekaa tupu katika kituo cha usafiri likisubiri abiria wa kwanza kupanda. Mtu mmoja anakaribia kuingia kwenye basi na anapanga kukaa kiti kilicho karibu na dereva. Sehemu inayojulikana kama kiti cha mbele cha abiria.

Basi lenye bango lililowekwa kando ya mlango wake linaonyesha majina ya vituo ambalo basi hilo linapita au kusimama. Wakati huo baadhi ya abiria wako ndani ya basi huku mlango ukiwa bado wazi, wakisubiri abiria wengine wapande ili kuanza safari.

Mwanamke anaingia kwenye matatu ambayo lina bango lenye jina ya kituo, barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu ikionyesha kuwa mvua imetimia hivi karibuni, matatu hiyo ni ya aina ya usafiri wa umma wa kawaida nchini Kenya.

Matatu ya rangi ya machungwa ina bango lililoandikwa majina ya vituo kando ya mlango wake, likiwa lime limejaa abiria ndani bango hili husaidia abiria kujua njia na vituo ambavyo matatu hiyo inapita na kusimama.

Barabara yenye njia mbili za magari, moja kwa ajili ya kuenda na nyingine kwa ajili ya kurudi ina magari mbalimbali kama magari ya abiria, magari ya kawaida na pikipiki wakitumia njia hizo kwa mwendo.

Abiria wanapanda kwenye matatu ambayo juu yake kuna bango linaloonyesha jina la kituo la kusimama. Bango hili husaidia abiria kujua njia au mwelekezo wa matatu hiyo na ni sehemu ya kawaida katika usafiri wa umma.

Mwanamke anaingia kwenye basi ambalo tayari limejaa watu wengine ndani huku dereva akiwa nje akisubiri basi lijaze hili liendelee na safari. Mwanamke huyu anapita kwa tahadhari kupitia mlango wa mbele akitumia mhandisi wa mkono kujiimarisha.

Kuna basi lililoegeshwa kando ya barabara na limebeba bango mbele yake lenye majina ya vituo au hatua ambavyo basi hilo linapita au kusimama. Bango hili hutumika kuwajulisha abiria na madereva wengine njia au mwelekeo wa basi.

Matatu imeegeshwa kando na abiria wengine tayari wameingia ndani. Kuna bango linaloonyesha nambari ya kituo pamoja na gharama ya tiketi, na bango hili limepachikwa kwenye juu ya matatu.

Abiria wanapanda basi lililoegeshwa, ambalo lina bango mbele yake, linalo onyesha majina ya vituo. bango hili linawasaidia abiria kujua njia na mavutio ya basi na kuandaa safari yao kwa urahisi.

Basi ya rangi ya samawati, nyekundu na nyeupe imeegeshwa barabarani ikiwa na bango lililobandikwa mlangoni kuonyesha kiasi cha nauli na nambari ya kituo. Wahudumu wamesimama pembeni ya basi wakisubiri abiria kuingia au kutoa taarifa kuhusu safari na malipo.

Kondakta wa usafiri wa umma anashikilia bango linaloonyesha nambari ya kituo pamoja na kiasi cha ada wakati abiria anapoingia kwenye basi. Bango hili hutoa taarifa muhimu kwa abiria kuhusu bei ya tiketi na mahali basi linaposimama.

Foleni ya matatu imeegeshwa kando ya jengo, kila moja ikiwa na bango linaloonyesha kiasi cha nauli ama jina ya vituo vya kusimama au kupandia abiria. Mabango haya husaidia abiria kujua gharama ya safari na maeneo ambayo matatu haya yanapitia au kusimama.

Kwenye barabara kuna aina mbalimbali za magari yanayotumika kwa usafiri ikiwemo lori, pikipiki na magari madogo. Lori hutumika kusafirisha mizigo na mara nyingine pia abiria. Pikipiki ni chombo maarufu cha usafiri wa haraka, rahisi kwa wasafiri wachache hasa katika miji yenye foleni kubwa. Magari madogo yanatumika kwa usafiri wa watu binafsi au kama huduma za usafiri wa umma wa aina ya taxi .

Matatu ya rangi ya samawati, imeegeshwa, ikiwa na bango lenye nambari za vituo vya usafiri. Kondukta wa matatu huyo, amevaa sare nyekundu, inayomfanya aonekane kwa urahisi, na kuonyesha jukumu lake, katika kusimamia abiria na usafiri.

Matatu imeegeshwa ikiwa na bango lilioandikwa kiasi cha nauli majina na kituo kilichobandikwa juu ya matatu. Baadhi ya abiria tayari wameingia ndani ya matatu wakijiandaa kwa safari yao.

Abiria wanapanda kwenye basi, wakijiandaa kwa safiri zao za usafiri wa umma, hali hii inaonyesha hatua ya mwanzo ya safari, ambapo watu hukusanyika, na kuingia kwenye basi, kwa ajili ya kusafiri kwenda maeneo mbalimbali.

Matatu ya rangi ya machungwa ina bango lilioandikwa majina ya vituo kando ya mlango wake. Imejaa abiria ndani yake na bango hili husaidia abiria kujua njia na vituo ambavyo matatu hiyo hupita na kusimama.

Barabarani kuna foleni ya magari binafsi ikiwa mbele nyuma yao kuna matatu, basi na lori jekundu. Matatu na basi ni vyombo vya usafiri wa umma vinavyotumika sana kenya huku lori jekundu likiwa gari kubwa la kubeba mizigo na magari mengine.

Matatu meupe imesimama kwa utulivu na abiria moja anaelekea kuingia ndani kwa mwelekeo wa kushoto ,juu ya matatu kuna bango lenye majina ya vituo vinavyopitishwa ikitoa taarifa muhimu kwa wasafiri kuhusu njia ya safari.

Kondakta wa usafiri wa umma ameshikilia mlango na bango liko karibu na mlango. Bango hili huonyesha kiasi cha ada wakati abiria wanapoingia kwenye basi.

Gari binafsi liko mbele huku basi la umma likiwa nyuma yake kwa umbali fulani barabarani. Hali hii inaonyesha mchanganyiko wa usafiri wa binafsi na wa umma unaotumika kwa pamoja katika mfumo wa usafiri barabarani ambapo magari binafsi hutoa usafiri wa haraka na wa kibinafsi wakati mabasi yanahudumia idadi kubwa ya watu kwa gharama nafuu.

Matatu ya rangi ya chungwa imeegeshwa barabarani ikiwa na bango lililobandikwa mlangoni likionyesha kiasi cha nauli na nambari ya kituo. Wahudumu wamesimama pembeni ya matatu wakisubiri abiria kuingia.

Barabara yenye njia mbili za magari moja kwa ajili ya kwenda na nyingine kwa ajili ya kurudi na magari mbalimbali. Kati ya njia hizi mbili kuna bango linaloonyesha jina la barabara hiyo ambalo husaidia madereva na watembea kwa miguu kutambua eneo na mwelekeo wa barabara.

Kuna foleni ya mabasi kwenye barabara huku watu wakivuka barabara kwa makini. Polisi wa trafiki wamesimama pembeni mwa barabara wakidhibiti na kuweka usalama wa barabara ili kuhakikisha usafiri unaendelea kwa mpangilio na watu wanavuka kwa usalama.

Kwenye barabara kuna aina mbalimbali za magari yanayotumika kwa usafiri, ikiwemo lori, pikipiki, mabasi na magari madogo. Lori hutumika kusafirisha mizigo na mara nyingine pia abiria. Pikipiki hutumika kwa usafiri wa haraka na magari madogo yanatumika kwa usafiri wa watu binafsi au kama huduma za usafiri wa umma.

Watu wanangojea mabasi kwa usafiri wa umma. Hali hii inaonyesha maeneo ya kusubiri usafiri ambapo abiria hukusanyika ili kupanda magari hayo yananyotumika sana katika usafiri wa kila siku, hasa katika miji na maeneo ya mijini.

Kondakta wa basi anaita watu kuingia kwenye basi na kando ya basi hilo kuna bango linaloonyesha majina ya vituo pamoja na kiasi cha ada inachotakiwa kulipwa. Hali hii ni ya kawaida katika usafiri wa umma ambapo kondakta hutumia kelele na bango kusaidia kuhamasisha au kuelekeza abiria kuhusu safari na gharama zake.

Watu wanapanda mabasi huku madereva wa mabasi wakishikilia bango lenye nambari za vituo ili kuelekeza abiria kuhusu basi gani la kupanda kulingana na sehemu wanayotaka kufika.

Basi la rangi ya manjano na kijani linaendelea kuendeshwa barabarani na kwenye kioo chake cha pembeni bango linaloonyesha nambari ya kituo ambacho basi hilo linapita au kusimama.

Kwenye barabara, kuna aina mbalimbali za magari yanayotumika kwa usafiri, ikiwemo basi, lori na magari madogo. Lori hutumika kusafirisha mizigo na mara nyingine pia abiria. Magari madogo yanatumika kusafiria watu binafsi au kama huduma za usafiri wa umma.

Basi limeegeshwa kando ili abiria waingie na kwenye mlango wa basi kuna bango linaloonyeshana nambari ya kituo pamoja na gharama ya tiketi ili kuwasaidia abiria kujua bei na mahali pa kusimama kwa hilo basi.

Basi limeegeshwa kando ya barabara, likiwa na bango linaloonyesha jina la hatua za safari. Likiwa na taarifa muhimu kwa abiria, kuelewa marudio njia ya basi. Kando ya basi, kuna pikipiki iliyoegeshwa, ikionyesha aina nyingine ya usafiri, inayotumika katika eneo hilo.

Kondakta wa usafiri wa umma anashikilia bango linaloonyesha nambari ya kituo pamoja na kiasi cha ada wakati abiria wanapo ingia kwenye basi. Bango hili hutoa taarifa kubwa kuhusu bei ya tiketi na mahali pasili pa kusimama.

Barabarani kuna basi la samawati linalosafiri kwa mwendo , huku mabasi mawili yameegeshwa kando ya barabara wakisubiri kujaza abiria kabla ya kuondoka.

Matatu imejaa abiria ndani yake ikitumiwa kama usafiri wa umma , halii inaonyesha matumizi ya magari madogo katika usafiri wa kila siku hasa katika miji na maeneo ya mijini, magari haya hutoa huduma ya usafiri wa bei nafuu na rahisi kwa watu wengi.

Basi limeegeshwa kando na abiria wakiwa karibu nalo pamoja na kondakta aliyeko tayari kuwahudumia. Karibu na basi kuna bango linaloonyesha nambari ya kituo pamoja na gharama ya tiketi ili kuwasaidia abiria kujua bei na mahali pa kusimama kwa basi hilo.

Matatu mbalimbali yamebeba mabango yanayoonyesha majina ya vituo pamoja na nambari za njia. Mabango hayo hutoa matangazo kwa abiria kuhusu mwelekeo wa matatu hayo na vituo zinazopitishwa wakati wa safari zao.

Matatu ya rangi ya waridi ina bango lililotiwa juu yake kuonyesha majina ya vituo ambavyo matatu hiyo inapita au kusimama. Bango hili husaidia abiria kuelewa njia na vituo vya kusimama na ni njia muhimu ya mawasiliano katika usafiri wa umma.

Basi na matatu za umma ziko barabarani zikitoa huduma za usafiri kwa abiria wengi. Hali hii inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma unaotumika katika maeneo ya mjini na vijijini kuunganisha watu na maeneo mbalimbali kwa gharama nafuu na kwa urahisi.

Tangi ya maji nyeusi iko juu ya paa la jengo. Tangi hizi za maji ya rangi nyeusi hutumika kuhifadhi maji na mara nyingi huwekwa juu ili kutoa shinikizo la maji kwa kutumia nguvu ya mvutano wa maji.

Kando ya mmea wa ndizi kuna rundo la takataka zilizokusanywa ikionyesha mazingira yasiyo safi na hatari kwa mimea na viumbe kwa eneo hilo. Mimea mingine kama miti midogo iko karibu na eneo hilo lakini takataka hizo zinaweza kuathiri ukuaji wake kwa kutoa uchafuzi wa ardhi na kuharibu muundo wa udongo.

Kuna rundo kubwa la takataka zikiwemo plastiki, makasha na karatasi zilizokusanyika bila mpangilio kwenye eneo hili. Hali hii inadhihirisha changamoto kubwa katika usimamizi wa taka na usambazaji wa maji safi.

Mabomba ya maji yako ndani ya dimbwi la maji yenye rangi ya kijani kibichi na ukungu. Hali hii inaashiria changamoto katika usambazaji wa maji na usimamizi wa taka ambapo maji yamesimama na kuwa na uchafu kama ukungu na mwani.

Kuna bomba la maji lililovunjika na eneo la bomba hilo limechimbwa ili kugundua tatizo lilipo. Jambo ambalo limepelekea kuunda dibwi katika eneo hilo .Kuchimba eneo hilo ni hatua ya kawaida katika mategenezo ya mifumo ya utegenezaji maji ili kufikia sehemu iliyoadhirika na kufanya ukarabati unaoitajika.

Kuna duka maalum ya kuweka maji yaliyosafishwa na salama kwa kunywa. Maji haya hupitia mchakato wa kisasa wa usafishaji ,kama vile uchajaji, na kuua vitududu ili kuhakikisha yameondolewa mbembelea na uchafu wote na kuwa salama kwa matumizi ya binadamu.

Duka hili huuza maji safi kwa wateja. Mara nyingi maji haya yakiwa katika chupa za plastiki zilizopimwa na kusafishwa ili kuhakikisha ubora na usalama wa kunywa.